Mkusanyiko wa mikanda mbalimbali ya ngozi iliyopangwa kwa wima kwenye rafu au kishikilia. Mikanda hiyo ina rangi tofauti kama vile kahawia na nyeusi. Baadhi ya mikanda ina vitambulisho vya bei, ikionyesha kuwa inauzwa dukani.

Duka la nguo lililo jaa mavazi ya rangi mbali mbali nguo zimening'inia kwenye reki za duara na za kawaida zikiwakilisha aina nyingi za mitindo na rangi mandhari ya nyuma anaonyesha rafu zenye nguo zilizokunjwa na kuta za rangi nyeupe.

Duka la vito. Inaonyesha ukuta uliojaa hereni za aina mbali mbali zilizopangwa kwa mistari yenye vibao. Chini yake kuna masanduku madogo mekundu yenye vito vingine vilivyopangwa vizuri . Sehemu hiyo inaonekana kuwa na mwangaza mzuri.

Duka la nguo, inaonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki na pia vitu vingine vya mapambo kama vile mifuko na mimea. Duka linaonekana kuwa na muundo wa kisasa na mwangaza mzuri na dari ya kijani kibichi na kuta za rangi ya waridi.

Soko au duka la bidhaa za kitamaduni na ufundi wa mkono. Kuna rundo la vitu mbalimbali vilivyoenea juu ya meza au sehemu ya kuuzia. Pia kuna rundo la nguo zenye rangi nyingi na mapambo mbalimbali ikiwemo shanga na hereni.

Duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizoning'inia kwenye reki. Juu ya reki, kuna rafu iliyojaa viatu vya aina mbalimbali. Nguo zimepangwa kwa wingi, zikionyesha kuwa ni duka lenye bidhaa nyingi au soko la nguo za mitumba.

Safu zilizojaa nguo mbalimbali za wanawake, zikiwa zimesimama mbele ya madirisha la maduka. Nguo izo zina rangi na mitindo tofauti, zikiwemo magauni marefu yenye maua, magauni mafupi na sketi zenye rangi angavu kama vile nyekundu ,njano, kijani na samawati.

Duka la nguo, labda duka la nguo za kiume au duka la nguo za kitamaduni. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa na pia nguo zilizoning'inizwa. Katikati, kuna nguo zilizoning'inizwa zikiwemo suti, koti na mashati.

Duka la nguo likiwa limejipanga vizuri na bidhaa nyingi. Kuna rafu zilizojazwa nguo za aina mbalimbali, kama vile mashati na jinsi. Baadhi ya nguo zimewekwa katika marundo safi huku nyingine zikiwa zimetundikwa.

Duka la nguo na viatu, likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Upande wa kulia kuna rafu nyeupe iliyojaa aina mbalimbali za viatu za wanawake vilivyopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna rafu nyingine ndefu zilizojaa viatu vilivyo pamoja na nguo zilizoning'inia.

Sehemu ya duka la viatu, ikiwa na rafu na stendi zilizo jaa aina mbali mbali za viatu. Upande wa kushoto kuna stendi iliyo na viatu vya watoto au sandali za rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa jozi. Upande wa kulia kuna rafu yenye viatu vingi vilivyo pangwa kwa safu.

Duka la nguo ambapo kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki na rafu. Juu kuna jaketi na suti za kiume zilizopangwa vizuri. Katikati kuna rafu zenye kofia mbali mbali na nguo zilizokunjwa. Chini kuna reki ndefu yenye suruali za rangi tofauti zilizoninginia.

Duka lililojaa nguo zilizopangwa kwenye reki za chuma. Kuna aina mbalimbali za nguo kama vile mashati, suruali na jaketi. Juu ya reki kuna mifuko na vitu vingine. Ukuta wa nyuma una rangi ya njano na kuna mabango au ishara zilizobandikwa.

Duka la nguo labda la mitumba au nguo za bei nafuu, likiwa na safu nyingi za reki zenye nguo mbalimbali zilizopangiwa. Kuna pia mabegi na mifuko mingine kwenye rafu za juu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Rafu kubwa iliyo jaa viatu vya watoto vikiwemo vya kike na vya kiume vilivyo pangwa kwa utaratibu katika duka. Kuna aina mbali mbali za viatu kama vile viatu vya kufungua na kufunga vilvyo tengenezwa kwa vitambaa na rubber .

Soko la wazi au duka la nguo na viatu lililojaa bidhaa. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali na rangi tofauti, na juu yake kuna nguo zilizokunjwa au kuning'inia. Upande wa kulia, nguo nyingi zimening'inia kwenye pau, zikiwemo blauzi, magauni na suruali.

Pakiti ya chupi za wanawake za aina ya bikini zilizotengenezwa kwa pamba zikiuzwa dukani, zimefungashwa kwenye mifuko ya plastiki. Ndani ya pakiti kuna chupi kadhaa za rangi tofauti na michoro mbalimbali. Nyuma kuna rafu zingine za nguo za ndani na nguo nyingine.

Duka la nguo, labda za kitamaduni za kihindi au za sherehe. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojazwa vitambaa vilivyokunjwa vizuri vikiwa na rangi ya michoro mbalimbali. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reki na pia zilizokunjwa kwenye rafu zenye umbo la upinde.

Duka la nguo labda za mitumba au nguo za bei nafuu ikiwa na nguo nyingi zilizoning'inia. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo mashati, suruali na sketi. Juu kuna begi kadhaa na vibao vya matangazo vyenye maandishi na akaunti za mitandao za kijamii.

Duka la vazi , ambapo kofia mbalimbali za wanawake zimening'inia kwenye stendi kubwa katikati. Kuna kofia za ukubwa na rangi tofauti, nyingi zikiwa na nyasi au kitambaa, na baadhi zikiwa na pindo kubwa. Nyuma ya stendi hiyo kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza.

Duka la vitu na vifaa vya mitindo. Duka hilo lina mpangilio wa kisasa na rafu zilizojaa miwani ya jua, mikufu, bikuku na vitu vingine vya dhahabu au rangi ya dhahabu. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna vibandiko vikubwa vya matangazo vyenye picha za wanawake wazuri waliovalia vito vya duka hilo.

Duka la nguo au vitabaa ikiwa na safu defu za reki zenye nguo au shuka zilizopagwa vizuri ,juu ya reki kuna mabango yanayosemeka yakionyesha kuwa bidhaa za bei ziko wazi. Kuna wateja wachache na wafanyikazi wa duka wanaonekana wakiangalia au kupanga bidhaa.

Duka la nguo za wanaume likiwa na suti, koti na mashati mengi yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna suti na koti za rangi tofauti kama vile kijivu, samawati na rangi ya mchanga. Katikati na kulia kuna mashati yaliyokunjwa na kupangwa juu ya rafu yakionyesha rangi ya mitindo mbalimbali.

Duka la nguo na bidhaa za sanaa au zawadi. Dari ina rangi ya kijani kibichi, ikitoa mwonekano wa kuvutia. Upande wa kushoto, kuna meza za mbao zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vipodozi, mishuma na vitu vya mapambo.

Duka la nguo lililopo ndani ya jengo. Kioo kikubwa kinaonyesha nguo zilizotundikwa ndani ya duka, zikiwemo mashati, fulana na nguo nyingine. Nje kuna watu Wachache wakitembea kwenye ukumbi wa maduka. Duka Lina taa nyingi angavu na linavutia macho Kwa rangi zake za samawati na nyeupe.

Duka la nguo za wanaume ikiwa na mashati mbali mbali yaliyopangwa kwenye makabati na rack . Kuna nguo za mikono mifupi na mirefu zenye rangi na michoro tofauti ikiwemo mashati na yale yenye mtindo wa nukta ndogo.

Duka la kisasa la nguo lenye mpangilio nadhifu na taa nyingi za kisasa zinazong'aa kutoka dari. Nguo za rangi mbalimbali zikiwemo ndefu kama vile magauni au kanzu zimepangiwa vizuri kwenye reki jeupe. Kuna viti viwili vyeusi vilivyo na mifumo ya kijivu katikati ya duka

Sweta ya rangi ya kahawia iliyoning'inia kwenye kishikio ndani ya duka. Sweta hiyo ina kofia kubwa na mfuko mmoja mkubwa mbele. Ina lebo nyeusi ya bei iliyoshikilia kwenye kamba ya kofia. Nguo zingine za rangi sawa zinaonekana nyuma yake.

Basi ndogo la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo au sehemu tambarare. Nyuma ya basi kuna ukuta mkubwa wa miamba ambao unaonekana kuwa sehemu ya kimaumbile kama vile bonde au mlima. Anga linaonekana kuwa wazi na jua.

Chumba cha maonyesho ya magari. Magari matatu yanaonekana yameegeshwa kwa safu, yakionyesha sehemu zao za nyuma. Gari la mbele ni jeupe linalofuata ni jekundu na la mwisho linaonekana kuwa jeusi. Sakafu inaonekana kung'aa ikionyesha tafakari ya magari.

Mikono miwili ikibadilishana funguo za gari, ikiashiria mchakato wa mauzo, au ununuzi wa gari. Mkono mmoja unatoa funguo, huku mwingine ukizipokea. Juu ya meza, kuna kalamu, bodi za kunasa karatasi.

Gari lenye rangi ya kijivu, giza au nyeusi, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo. Inaonekana ni Subaru kutokana na muundo wake. Jua linaonekana kung'aa juu yake na kuna kivuli kinachoonekana upande wa kushoto wa gari.

Mwanaumke mweusi akiwa amevalia suti ya samawati nyeusi na shati jeupe lisilofungwa kola, akisimama karibu na gari jeupe la kifahari ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Anaonekana akigusa gari na kuitazama kwa tabasamu ndogo, akionyesha kuridhika au kufurahia.

Gari dogo jeupe likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye udongo na lami. Nyuma ya gari kuna mito na uzio huku anga ikionyesha kuwa ni mchana na jua kali. Gari linaonekana ni safi na tayari kwa matumizi.

Eneo la wazi lenye nyasi lililotumika kama maegesho ya magari. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi likiwemo gari la rangi ya fedha. Kwa mbali kuna miti mirefu na hema nyeupe zinazoonekana zikipendekeza tukio au mkusanyiko.

Gari la rangi nyeusi linalofanana na gari dogo la abiria likiwa limeegeshwa katika eneo la maegesho la nje. Gari hilo lina nembo ya honda mbele. Nyuma kuna muundo wa paa wa jengo likionyesha labda ni eneo la maegesho la jengo kubwa au uwanja wa ndege.

Gari ka kale lililopakwa rangi ya kijivu. Gari hili lina matairi meusi yenye ream za mbao zenye rangi ya kahawia, taa mbili za mbele na sehemu ya nyuma iliyo wazi na viti vyeusi vya ngozi. Limeegeshwa kwenye barabara iliyojengwa na mawe ya kifusi karibu na ukuta uliofunikwa na mimea.

Eneo la wazi lenye nyasi, lililotumika kama maegesho ya magari. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi, ikiwemo gari la fedha, jeupe, na jeusi. Mwanaume mmoja amevalia shati la mikono mifupi na suruali nyeusi, anaonekana akitembea katikati ya magari hayo. Nyuma, kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Mwanaume na mwanamke wakiwa katika chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume mwenye miwani na ndevu amevalia shati la rangi nyeusi na jinzi na anaelekeza kwa kidole chake kuelekea gari. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa muuzaji amevalia suti ya kijivu na anashikilia kompyuta kibao akitabasamu na kumtazama mwanaume huyo.

Kiwanda au sehemu ya mkusanyiko wa mabasi au treni ndogo. Magari kadhaa yasiyokamilika yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye mstari wa uzalishaji. Mengi yana rangi ya machungwa na moja ya katikati lina rangi nyeupe likionyesha kuwa bado halijapakwa rangi.

Mandhari ya nje yenye magari mawili yaliyosimama kwenye nyasi, yakiwa yamezungukwa na miti mirefu. Mbele, kuna mtu anayetembea akiwa amevaa koti refu jeusi. Nyuma yake kuna gari lenye rangi ya kijani kibichi au samawati nyeusi, na pia gari dogo la samawati. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na gari.

Safu ya magari yaliyoegeshwa. Magari yameegeshwa yakiwa yamenyooka na picha imeangazia sehemu ya nyuma. Gari lililo mbele linaonekana kuwa la rangi ya kijivu chepesi au fedha, likiwa na taa za nyuma zenye muundo wa kipekee.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye eneo la maegesho lenye sakafu ya matofali mekundu. Magari yana rangi na miundo tofauti, yakionyesha magari mapya au yaliyotumika. Nyuma ya magari, kuna majengo marefu ya kisasa na miti, ikionyesha mazingira ya mijini.

Basi dogo jeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara ndogo. Basi hilo lina maandishi meusi na namba ya usajili. Nyuma yake kuna jengo lenye maandishi na paa la kijani likionyesha mazingira ya makazi au biashara. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na hali yenye hewa nzuri.

Muuzaji wa magari, ambaye anaonekana kuwa muasia, akishikana mikono na mteja wa kiafrika, kuashiria makubaliano au kukamilika kwa biashara. Wako wameketi kwenye meza katika chumba cha maonyesho ya magari, huku magari mengine yakiwa nyuma.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha udereva ndani ya gari mpya akitazama kwenye kioo cha ndani. Anatabasamu usoni mwake na anaonekana mwenye furaha. Nyuma yake mwanamme mwenye ndevu anaonekana kama muuzaji anaegemea dirishani akitabasamu na kumtazama mwanamke huyu.

Gari dogo la abiria likiwa limeegeshwa chini ya kivuli. Gari hilo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Kuna kibandiko kidogo cha mbwa mwitu mbele kwenye bumber na sticker ya njano. Nyuma ya gari kuna ukuta wenye michirizi ya rangi na baadhi ya ndoo za taka.

Sehemu ya nyuma na pembeni ya gari, lililopakwa rangi ya kijivu iliyokoza au nyeusi, lipo limeegeshwa nje karibu na nyasi na kuta za jengo. Namba za usajili za gari zinaonekana wazi kwenye bati la njano.

Gari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye maegesho ya chini ya ardhi au maegesho yenye paa. Gari hili lina paa la kubebea mizigo na matairi makubwa yanayofaa barabara mbovu. Kuna gari jingine jeupe likiwa limeegeshwa karibu nalo upande wa kushoto.

Ndani ya gari kubwa, labda gari la abiria likiangalia kuelekea mbele kutoka upande wa nyuma. Viti vya gari vimepakiwa na vinaonekana vyeupe au kijivu, vikiwa na baadhi ya sehemu za viti vya nyuma vimekunjwa au kuondolewa ili kutoa nafasi zaidi ya mizigo. Dirisha ya gari ziko wazi, zikionyesha mandhari ya nje yenye miti na njia ya udongo.

Gurudumu la gari la kisasa, likiwa na rimu ya rangi ya fedha yenye muundo wa nyota. Matairi yanaonekana yakiwa na ribi nyingi yakipendekeza uwezo mzuri wa kushika barabara. Sehemu ya mbele ya gari nyeusi inaonekana kwa kiasi kidogo upande wa kulia.

Sehemu ya ndani ya gari nyekundu ambalo linaonekana kuwa limetolewa sehemu kubwa ya viti na sakafu yake. Viti vya nyuma havipo kabisa na sakafu inaonekana wazi ikifichua chuma cha gari, kiti kimoja tu cha mbele chenye rangi nyekundu na nyeusi kinaonekana.

Basi dogo jeupe, labda linalotumika kama matatu au gari la huduma, likiwa limeegeshwa kwenye lami. Mlango wa abiria umefunguliwa, ukiashiria kuwa gari lipo tayari kuwapokea au kuwashusha abiria. Nyuma ya gari kuna majengo na miti, na bango la M-Pesa linaloonekana kwa mbali upande wa kulia.

Gari la kifahari la rangi ya fedha ambalo linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yana feli za kisasa zenye muundo wa nyota. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopakwa rangi nyeusi na kijivu yaliyoonekana kwa kiasi na nyuma zaidi kuna safu ya miti mirefu.

Basi ndogo la rangi ya fedha lililokuwa limeegeshwa kwenye njia ya udongo likiwa na milia nyeusi kwenye dirisha. Kwenye mlango wa abiria, kuna stiker yenye nembo na maandishi. Nyuma ya gari, kuna miamba mikubwa yenye rangi ya kahawia na mimea michache ya kijani ikionyesha mazingira ya asili au nje ya mji.

Gari la rangi ya kijivu nyeusi likiwa limeegeshwa nje. Inaonekana kuwa ni Subaru kutokana na muundo wake. Nyuma ya gari, kuna ukuta wenye fensi ya chuma na majengo, na ardhi inaonekana kuwa na vumbi.

Rafu zilizojaa sanamu na vitu vya ufundi vya kiafrika. Kuna sanamu nyingi zilizotengenezwa kwa mbao na baadhi zimepakwa rangi. Pia kuna sanamu za mashujaa wa kimaasai na vikapu vya rangi mbalimbali. Vitu hivi vinaashiria duka la zawadi au soko la ufundi wa mikono, pengine vinavyoonyesha utamaduni wa Kenya.

Soko la wazi au duka la ufundi, likiwa na bidhaa nyingi za mapambo kama shanga na mikufu zilizoning'inizwa. Kuna pia vitu vingine vya sanaa na ufundi vinavyoonekana, kama mtu anaonekana akitembea katikati ya bidhaa hizo.

Soko la mboga na matunda. Ikionyesha aina nyingi za mazao mapya yaliyopangwa vizuri. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano ,vitunguu, karoti na matango na mboga nyingine nyingi. Katikati kuna kikapu cha samawati chenye mbaazi na vilevile kiasi kikubwa cha magambi kijani kibichi na mboga.

Eneo la kibiashara lenye shughuli nyingi, linalofanana na soko au kituo cha biashara ndogo. Kuna vibanda mbalimbali, baadhi vikiwa na mabango yenye maandishi. Nguo na bidhaa zingine, zimeonyeshwa nje ya vibanda.

Soko la uwazi lenye paa la chuma, likiwa na wafanyibiashara na wanunuzi wengi. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa vikiwemo nguo, sanaa za mikono, vito na mapambo mengine ya kitamaduni yaliyopangwa kwenye meza. Watu wanatembea katikati ya vibanda, wakitazama au kununua bidhaa. Soko linaonekana kuwa mahiri na limejaa shughuli.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali na shati, zilizorundikwa kwenye meza iliyojengwa. Kuna rundo lingine la soksi chini ya kontena hilo. Eneo hilo linaonekana kuwa katika soko au mahali pa kuuza bidhaa zilizotumika, huku chini kukiwa na uchafu na tope, ikionyesha mazingira ya soko la wazi.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali na vito vya kitamaduni, labda kwa jamii za kiafrika kama vile wamaasai. Kuna shanga zilizotengenezwa kwa ufundi wa hali ya juu, mikufu, vikuku na mapambo mengine, yote yamepangiwa kwa namna ya kuvutia.

Duka au ghala la sanaa, lililojaa michoro na kazi za mikono zilizotundikwa kwenye kuta na kuwekwa kwenye meza. Michoro hiyo ina mitindo na mada mbalimbali, ikiwa ni pamoja na picha za maisha ya kiafrika, mandhari na taswira za wanyama. Pia kuna sanamu ndogo na mapambo mengine yaliyotengenezwa kwa mikono.

Lango la kuingia kama inavyosomeka kwenye bango kubwa la samawati lililo juu. Lango hilo linaonekana kuwa sehemu ya ujenzi mpya au ukarabati wa soko. Chini ya bango, kuna nembo za serikali ya Kenya na wizara ya nishati na petroli, ikionyesha ushiriki wa serikali katika mradi huo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojengwa kwa miundo rahisi ya mbao na paa la rutubai nyeusi. Wafanyibiashara kadhaa wanaonekana na mmoja wao ameketi mbele ya mashine ya kushona akifanya kazi. Bidhaa mbalimbali kama vile mifuko, nguo na viatu vimetundikwa na kupangwa kwenye rafu zilizotengenezwa kwa mbao.

Bidhaa mbali mbali za mboga zilizopangwa kwenye masunduku ya mbao kwenye soko au duka la mboga. Kushoto, kuna rundo la viazi mviringo, katikati kuna vitunguu vyekundu vilivyokolea na kulia kuna nyanya nyekundu na za machungwa. Mboga hizi zinaonekana kuwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko la wazi au eneo la biashara ya bidhaa za ufundi na mapambo. Mbele kuna stendi kubwa iliyo jaa shanga na mikufu ya rangi mbalimbali na upande wa kushoto kuna ubao mwekundu ulio jaa vitu vidogo vya mapambo. Chini kuna bidhaa nyingi za kuuzwa zikiwa zimewekwa chini.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi, likiwa na bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa, kwenye meza za mbao. Kuna rundo la ndizi zilizoning'inia, nyanya nyekundu na matunda mengine mengi. Wafanyibiashara na wateja wanaonekana wakishughulikia biashara zao.

Rafu zilizojaa vitambaa vya kiafrika vilivyo na rangi na michoro mbali mbali. Vitambaa vimepangwa vizuri vikiwa vimekunjwa na kuwekwa bkatika mafungu baadhi vikiwa na nenmbo ya bei zinazoonekana kama elfu mbili. Kuna kamera ndogo nyeupe iliyowekywa kwenye eneo moja ya rafu ikionyesha ulinzi wa eneo hilo.

Maua mengi yaliyokaushwa au yaliyohifadhiwa yenye rangi angavu. Kuna kundi kubwa la maua ya manjano mbele na nyuma yake yanaonekana maua ya zambarau na samawati. Inaonekana kama yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa au kupamba.

Mwanamke labda muuzaji wa mboga, amesimama nyuma ya rundo kubwa ya karoti safi akitazama kamera. Amevaa aproni yenye miraba ya kijani na fulana ya rangi. Nyuma yake kuna bidhaa nyingi kama ndizi na vitunguu na mandhari ya soko la ndani lenye miundo ya mbao na watu wengine.

Rundo la viatu vya michezo vya aina na rangi tofauti vikiwa vimefungwa pamoja na kuwekwa kwa njia isiyo ya kawaida labda vikining'inia au kuuzwa sokoni. Viatu hivyo vimepangiwa katika safu vikionyesha wingi wa bidhaa. Kuna sehemu ya mbao inayonekana upande wa kushoto wa picha.

Meza iliyojaa bidhaa mbalimbali za mapambo kama vile shanga, vikuku na mikufu, zilizopangwa kwa wingi na zenye rangi tofauti. Inaonekana kama soko la wazi ama banda la kuuza bidhaa za mikono, huku miguu ya watu ikionekana nyuma.

Duka la zawadi lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna shanga, mikufu, vinyago vya mbao na bidhaa nyingine za kitamaduni zikiwa zimepangwa kwenye rafu na kuning'inia kuta. Bidhaa hizo zina rangi na maumbo tofauti zikionyesha utamaduni tajiri. Inaonekana kama duka la watalii au soko la sanaa za mikono.

Rundo kubwa la ndizi zikiwemo za kijani kibichi na baadhi zikianza kuiva na kuwa njano. Zimepangwa kwenye meza au store zikionyesha soko la matunda au eneo la kuuza ndizi. hHuku watu na ndizi zingine zikionekana nyuma.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa wafanyibiashara na wateja. Kuna rundo la karoti chungu nzima zilizopangwa kwa uangalifu mbele pamoja na vyakula vingine kama vile pilipili hoho na matunda kwenye masanduku.

Mikono ya mtu ikitengeneza au kuuza shanga za kitamaduni za kimasaai. Mikono hiyo imevalia bangili kubwa yenye shanga za rangi nyingi. Kwenye sakafu au meza, kuna mkufu mkubwa wa duara wenye rangi za kijani, nyekundu, na nyeusi, na pia kuna aina mbalimbali za hereni zenye maumbo ya mviringo, na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali.

Soko au eneo la wazi la biashara ambao linaonekana kuwa halina shughuli nyingi au limefungwa. Kuna meza au vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa mbao, vikiwa vimefunikwa kwa magunia meupe au turubai.

Soko la sanaa na bidhaa za kitamaduni labda soko la ufundi. Njia nyembamba imezingirwa na vibanda au maduka yaliyojaa bidhaa mbalimbai kama vile mifuko, nguo na uchoraji wa sanaa zilizoning'inia kuta. Watu kadhaa, wauzaji na wanunuzi, wanaonekana wakitembea au kusimama kwenye njia.

Soko la wazi la ufundi wa mikono, pengine soko la watalii. Kuna bidhaa nyingi za kuchonga za mbao zimewekwa juu ya kitambaa Cha njano kilichotandikwa chini. Bidhaa hizi ni pamoja na sanamu za wanyama kama tembo, twiga na farasi, pamoja na vinyago na vitu vingine vya mapambo.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kijivu, likiwa na roshani zenye rangi nyeupe na nyekundu. Jengo limejengwa karibu na ukuta wa matofali ya mawe, na kuna nyasi kidogo karibu na ukuta. Anga linaonekana wazi na samawati, likiwa na mawingu machache meupe.

Korido au ukumbi mrefu wa ndani. Kuta zimepakwa rangi nyeupe safi na kuna mistari miwili ya milingoti ya usalama au vipini virefu vya giza, vilivyoshikamana na kuta pande zote mbili. Safu ni ya kijivu.

Jengo la gorofa lenye rangi ya kahawia chapukia na paa la kahawia lenye jina limeandikwa juu. Jengo limezungukwa na miti mirefu na kuna muundo wa chuma wa samawati upande wa kulia mbele .Anga linaonekana kuwa wazi na samawati.

Bango la tangazo la mali isiyo hamishika lililofungwa kwenye nguzo. Bango hilo ni jeusi na lina maandishi meupe na ya dhahabu. Linatangaza mali zinazouzwa kuanzia elfu arubaini.

Jengo kubwa lenye kuta za rangi ya kahawia isiyokolea na nguzo au mapambo ya samawati yaliyopangwa kwa usawa. Paa la jengo hilo linaonekana kuwa la chuma cha bati na kuna majengo mengine yanayoonekana nyuma. Upande wa kulia kuna uzio wa bati uliokatwa au kukunjwa na eneo lenye nyasi kavu.

Majengo mawili yenye muundo tofauti. Jengo lililo mbele linaonekana kuwa jengo lenye ghorofa mmoja au mbili. Likiwa na kuta za chini zilizopakwa rangi ya manjano iliyokolea. Na sehemu ya juu yenye vipande vya mbao na mistari ya samawati.

Jengo la ghorofa lenye rangi za kahawia na krimu lenye roshani nyingi. Mbele ya jengo hilo kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye umbo lisilo la kawaida likiwa limezungukwa na nyasi bandia ya kijani kibichi .Upande wa kulia wa bwawa, kuna jengo ndogo lenye paa la kahawia na miti mirefu yenye majani mabichi.

Bango lililobandikwa kwenye ukuta wa matofali. Bango linaonyesha nafasi zinazopatikana kuanzia futi za miraba mia nne hadi elfu tano na namba ya simu ya mawasiliano. Chini kuna jina la kampuni na anwani ya barua pepe.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili yenye rangi ya njano ilioko katikati ya yadi kubwa yenye nyasi isiyokatwa vizuri .Nyumba imezungukwa na miti mirefu na vichaka ikionyesha mazingira tulivu na yenye kijani kibichi. Upande wa kulia wa nyumba, kuna kibanda kidogo cha nje chenye meza na viti chini ya mwavuli.

Majengo mawili yenye rangi za kuvutia. Jengo la mbele lina rangi ya njano kali likiwa na madirisha madogo ya mraba. Nyuma yake kuna jengo refu lenye rangi ya samawati na njano likiwa na sehemu za mbao au chuma zilizonyooka.

Jengo refu la kisasa, linaloonekana kuwa na ghorofa nyingi, likichukua sehemu kubwa ya picha. Rangi ya jengo hilo ni nyepesi, na lina madirisha mengi yaliyopangika. Sehemu ya juu, inaonekana kufikia anga lenye mawingu meupe na anga la samawati.

Jengo lenye muundo wa kipekee likiwa na paa refu lililoezekwa kwa majani au nyasi zilizokaushwa, ikifanana na paa la kitamaduni au la kiasili. Kuta zake zinaonekana kuwa na matundu yaliyotengenezwa kwa mbao au vifaa vingine vya asili. Jengo limejengwa kwa mtindo wa ghorofa nyingi au lina sehemu za juu zenye uingizaji hewa.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi, lililopakwa rangi ya kahawia manjano likiwa na roshani nyingi na madirisha na vioo. Jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma ya jengo, likiweka mwanga mkali katikati ya picha.

Jengo la gorofa mbili ambalo linaonekana bado linajengwa au halijakamilika, likiwa na kuta za matofali ya saruji. Gorofa ya chini imepakwa rangi ya kijani isiyo kolea na ina mlango au madirisha yenye chuma.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya samawati na madirisha mengi na roshani nyeupe. Mbele ya jengo hilo kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri, yenye mimea na vichaka vya kijani kibichi. Pia kuna nguzo ya taa inayotumia nishati ya jua. Anga ni samawati na safi likionyesha siku yenye jua kali.

Jengo la kisasa la ghorofa lenye rangi ya kahawia na zambarau likiwa na mabango yenye maandishi chini. Mbele ya jengo kuna miundo ya mbao isiyokamilika au rundo la vifaa vya ujenzi. Kwa mbali, jengo jingine linaonekana likiwa chini ya ujenzi au halijakamilika nusu.

Bango la tangazo la biashara ya mali isiyohamishika. Bango hilo linatangaza huduma za kukodisha na kusimamia mali, likiwa na namba za simu na anwani ya tovuti. Bango limewekwa kwenye nguzo karibu na ukuta wa mawe.

Foleni ndefu ya watu wakisubiri kulipia bidhaa zao katika duka kubwa. Kuna kaunta kadhaa za malipo zinazoonekana, na watu wamesimama kwa foleni mbele ya kila kaunta. Wateja wengine wana mabegi au vikapu vya ununuzi vya rangi nyekundu.

Rafu kubwa iliyojaa vinywaji vya kuongeza nguvu ndani ya duka. Juu ya rafu kuna bango kubwa lenye maandishi meupe yanayong'aa yakionekana. Rafu zimepambwa kwa taa za samawati zilizong'aa, zikionyesha aina mbalimbali za vinywaji hivyo.

Sehemu ya kuuza samaki na bidhaa za baharini ndani ya duka kubwa. Samaki mbalimbali, baadhi yao wazima na wengine wakiwa vipande, wamewekwa juu ya barafu iliyosagwa ili kuweka hali ya baridi. Kuna vibao vidogo vya bei vilivyochomekwa kwenye barafu karibu na kila aina ya samaki.

Duka kubwa la rejareja ikionyesha vichochoro viwili virefu vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu zimejaa bidhaa za sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa za nyumbani. Upande wa kulia, kuna bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa lenye nafasi pana. Kushoto mwa picha kuna watu wachache wakitembea na mikokoteni ya ununuzi. Upande wa kulia kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za vitafunio kama vile chipsi mabiskuti. Dari ya duka inaonyesha miundo ya chuma na taa ndefu za kung'arisha na safu ina vigae vyenye muundo.

Duka kubwa la bidhaa, inaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, hasaa za usafi na matumizi ya nyumbani, zikiwemo sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa nyinginezo. Bidhaa zimepangwa vizuri kwa makundi na rangi, na kuna bei zilizobandikwa kwenye rafu.

Mlango wa duka kubwa, juu ya mlango jina chandarana linaonekana. Ndani ya duka, kuna bidhaa mbalimbali na mfanyakazi anaonekana akihudumia counter . Upande wa kushoto wa mlango kuna bango la matangazo linaloashiria ushirikiano. Duka linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Eneo la malipo katika duka kubwa. Kuna kaunta kadhaa zikiwa na mabango mekundu juu yake. Watu wachache wanaonekana kwenye kaunta hizo wakihudumiwa na mmoja wa wafanyikazi amesimama karibu na pipa la taka. Eneo linaonekana wazi la lenye mwangaza mzuri.

Duka kubwa la mboga. Sehemu kubwa inaonyesha matunda na mboga mbalimbali yaliyopangwa vizuri ikiwemo ndizi, machungwa na matunda mengine. Baadhi ya matunda yamewekwa kwenye mapipa ya mbao au vikapu vinavyofanana na mabehewa ya zamani. Nyuma ya matunda na mboga kuna sehemu zilizoandikwa zikionyesha kuwa kuna huduma za vyakula vilivyopikwa na mkate.

Sehemu ya duka kubwa la vyakula, hasa idara ya mikate na peremende. Kuna kaunta ndefu yenye glasi inayoonyesha bidhaa za kuoka zikiwa zimenyooshwa kwenye mabango tofauti. Mfanyakazi mmoja anaonekana nyuma ya kaunta, akiwa amevaa barakoa.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojaa bidha mbali mbali, kila rafu imejaa paketi, makopo na vifungashio vya aina tofauti. Kuna mabango makubwa ya manjano yenye maandishi na emoji ya tabasamu yakionyesha pungozo la bei, taa za dari zinaangaza sehemu hio na kuifanya ionekane safi na iliyopangwa vizuri.

Duka kubwa la rejareja. Njia ndefu yenye rafu imejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti na nafaka. Kuna mabango ya offer .Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiskuma troli za ununuzi. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikiangazia bidhaa.

Rundo la magodoro ya aina mbalimbali yakiwa yamepangwa kwenye rafu katika duka. Magodoro hayo yamefungashwa kwa plastiki na baadhi yanaonekana kuwa na stika za bei. Hali ya mpangilio inaonyesha kuwa ni sehemu ya store au duka la kuuza magodoro.

Ndani ya duka kubwa lenye sakafu safu ya vigae, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, na kwa mbali kaunta za malipo zinaonekana zikiwa na watu wachache. Taa za dari zinaangaza nafasi hiyo, na mabango kadhaa yamening'inia juu, yakionyesha taarifa au matangazo.

Duka kubwa au maduka makubwa ambapo rafu ndefu zimejaa vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile ndoo, mabakuli na masanduku ya kuhifadhia chakula. Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakichagua bidhaa kwenye rafu upande wa kulia na gari la ununuzi liko karibu nao. Inaonekana ni eneo la bidhaa za nyumbani.

Rafu za bidhaa kwenye duka kubwa au maduka makubwa. Rafu zimejaa sabuni za kufulia au kuoga, bidhaa za usafi wa kibinafsi na huenda bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna bei zikiwa zimeandikwa kwenye rafu ikionyesha shilingi za pesa. Pia kuna ishara ikionyesha punguzo la bei.

Duka kubwa ikiwa imejaa bidhaa za maziwa na vinywaji baridi. Kuna chupa za maziwa, mtindi, siagi na bidhaa nyingine za rangi tofauti, zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu zilizong'aa. Sehemu hii inaonekana kuwa na vifaa vya kisasa vya kuhifadhi bidhaa kwenye halijoto baridi.

Sehemu ya duka kubwa hasa eneo la Deli kuna kaunta defu za kioo zilizojaa aina mbali mbali za jibini zikiwemo zibini za ndani na za kuagizia kutoka nje .Juu ya kaunta kuna mabango makubwa yenye picha za aina tofauti za jibini na zaituni.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Kuna njia ndefu katikati iliyo wazi na sehemu za kuuza bidhaa pande zote mbili. Nuru nyingi zinatoka juu ya paa ambayo ina muundo wa chuma unaoonekana wazi. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na vitu vingine chini ikiwemo baisikeli za watoto na vitabu.

Duka kubwa yenye rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna chupa za sabuni za maji au vitakasa mikono ya rangi ya chungwa, zikiwa zimepangwa vizuri. Upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa bidhaa za usafi wa kike zikiwa zimefungashwa kwa rangi za zambarau na samawati.

Sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa za jikoni na vyombo vya nyumbani. Rafu ndefu nyeusi zimepangwa kwa safu, zikiwa zimejaa sufuria, sahani , vikombe na bidhaa nyingine za chuma na plastiki. Nuru nyingi zinatoka kwenye taa za umeme ziliopo juu ya paa. Juu ya rafu kuna vibao vidogo vyenye namba na maandishi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, hasa vinywaji kama vile juisi za matunda. Kuna mtu mmoja amesimama mbali kidogo upande wa kulia, akionyesha shughuli ndani ya duka. Sakafu inaonekana safi na imeagaziwa vizuri.

Duka kubwa la kisasa. Kwenye upande wa kulia, kuna bodi kubwa zenye maneno zikionyesha sehemu za kuuza bidhaa hizo. Mkahawa au maeneo ya kuketi yaliyo na meza nyeupe na viti vyekundu yanaonekana mbele. Mbele zaidi kuna wafanyikazi wawili wamevaa sare wakitembea.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizopaangwa kwenye rafu na sakafuni. Kwenye upande wa kulia kuna rundo kubwa la vinywaji baridi ya rangi tofauti vikiwemo fanta, baadhi ya vinywaji hivi vinaonekana kuwa na offer au punguzo la bei.

Rafu ndefu iliyojaa bidhaa katika duka kubwa au duka la jumla. Rafu hiyo imejaa dawa za meno za aina mbalimbali. Bidhaa zimewekwa vizuri katika safu na rafu zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja. Njia kati ya rafu inaonekana safi na pana.